Mtu aliye na tabasamu amebeba sahani leusi lililo na madafu matatu na amevalia shati lenye rangi ya nyeupe na anatembea.

Ng'ombe wamelala na wengine kusimama. Katika zizi lililo na madirisha yaliyo wazi. Na kando yake Kuna manyasi yaliyokauka na mengine ya kijani.